Hapa naona kuna mwanariadha ambayo wanakimbia ili wapate kora ya shule yao. Hawa wanariadha wanakimbia ili wasaidie familia yao wapate afya na chakula.

Huku naona darasa moja ambayo wanafunzi hutumia kusoma pia huko mbele naona kiti ya mwalimu anayewafunza. Pia huku ni safi na kuna umakini wa..

Huku naona ya kwamba hapa ni darasani pia huku naona hakuna madaftari hiyo ya meza hapa Kuna uwezekano ya kuwa watu usomea hii darasa.

Kwa picha hili la leo, naiona kwamba kuna wachezaji wawili ama watatu wanaicheza mpira wa kandanda. Hapa inanionyesha kwamba wao wana hitilafu kidogo ya kucheza ila wanaipenda mchezo huo wa mpira sana sana.

Katika hii picha naona ya kwamba hapa ni madarasa ambayo imepigwa katika nje. Huku pia kuna uwezekanaji wa kua watu wana wako makini kwa usafi.

Hapa tunaona pahali ya watoto ambao wanakuja kucheza vitu tafauti tafauti, watoto wanakuja kucheza na kufurahai sana kufanya vitu tofauti tofauti katika hii naona kanisa ambayo ni kubwa.

Nikiona hii picha, natumai hapa ni maktaba ama ni ofisi ya mwalimu mkuu wa shuleni, shule ya upili. Naapa ya kwamba naona kuna kiti kama ya wanafunzi wanaosomea huku na pia naona makaratasi ya kusoma.

Hapa ya kwamba, naona mama mmoja akiwa anataka kuongelea katika hii maji, hapa kunaishara ya kuwa kuna ushindano ama kushindana katika kuongelea kwa maji haya.

Katika hii picha naona kuwa kuna baraza ya maghorofa iliyojengwa na pia kuna utunzaji wa mazingira katika hii boma pia kuna maua ambayo imepandwa karibu na picha hii ili kuitunza na kuleta furaha.

Katika hii picha, naona kuna mahali ambapo watoto huchezea na hapa pia kuna ishara kuwa hapa ni hoteli kubwa ambapo watoto wakishakula, wanakuja kucheza kidogo hapa.

Huku ni darasani, darasa hili linaonekana kuwa ni la wanafunzi. Huku pia tunaona matarakilishi yaliyokuwa katika kando ya darasa au nyuma na karibu ukuta. Zinaonekana kuwa zinatumiwa na wanafunzi wa chuo kikuu shuleni.

Katika hii picha naona yakwamba mahali apa ni mahali pakusomea kitabu cha biologia na kemia. Huku pia kuna uwezekano wa kuwa kuna bidhaa mingi.

Hapa naona kuna wanariadha ambao wanakimbia ili kupata pesa. Labda mmoja wao ana mtoto ndiyo anakimbia kupata pesa kulipia karo la shule.

Huku tunaona tarakilishi mbili zilizokuwa kwenye darasa ambapo wanafunzi huenda kujifunza au kufunzwa kutumia tarakilishi hii. Hili somo linasaidia au lina manufaa mengi sana kwa wanafunzi waliosoma tarakilishi.

Picha hii ya leo naona ya kwamba hapa ni katika darasa moja ambalo wanafunzi wanasomea na naona ya kwamba ina uhakika kwamba hapa ni mahali pa kufanya mtihani.

Hawa ni wanariadha ambayo wanakimbia ili kupata pesa, naona nchi tofauti tofauti kisha kuna mashabiki ambayo wanashangilia katika ushindi hili.

Hapa naona shule nzuri la ghorofa ambalo liko na madarasa safi. Naapa ya kwamba watoto katika hili shule wanasoma vizuri na wanaelewa walimu ambacho wanasema.

Hapa naona ya kwamba kuna madarasa ya chekechea hapa kuna kiwanja ya kuchezea na kuna maua ambaye imetumika kurembesha hii shule watu wapende.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna wachezaji na hawa wachezaji wanaonekana kuwa ni wachezaji wa mpira wa kandanda na hao wanaonekana kuwa ni viwete ambao wanachezea mguu mmoja na wanafunzwa kucheza mpira huu.

Huku tunaona wakimbiaji. Wakimbiaji hao wanaonekana kuwa ni waki timu yetu ya Kenya. Wanaonekana wakifanya mazoezi ili ifikapo siku ya ushindi au kushindana waweze kupata ushindi na kupatwa kupata tuzo.

Hapa naona kitabu ambayo watoto wanafaa kusoma ndiyo wafanikiwe maishani. Hili kitabu litasaidia watoto wengi sana na inatufunza mambo mengi.

Hapa ninaona kitabu ambayo watoto wanafaa kusoma ili wafanikiwe maishani. Hili kitabu ni la gredi la nne. Linasaidia watoto wengi sana na hapa ya kwamba watoto watafanikiwa.

Hapa kuna kiwanja safi sana ambalo linaweza kufanya vitu kadhaa likiwemo kucheza mpira, kucheza vitu kucheza kitu ambayo watoto wanaweza kupenda kucheza. Pia naona shule kando limetengenezwa na mawe.

Katika hii picha naona kuna vitabu vya watoto wachanga .hii vitabu inasaidia watoto wasome na kupata kuaajiliwa miaka zinazo kuja .pia inaelimisha watoto wetu.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna watu ambao ni walemavu na kuna uwezekano wa kuwa hao watu wanaipenda mchezo wa kandanda.

Katika hii picha naona jengo kubwa ilioko hapa hapa pia naona ni kama ni ofisi ya mwalimu huku Kuna nyumba ya ghorofa na pia hapa nje Kuna kitu ya ilikuwa hapa na pia inaonekana kuwa na usafi wa hali ya juu.

Hapa naona ya kwamba kuna mlango wa darasa moja. Hii darasa ni kidato cha kwanza nyekundu. Hapa pia naona hii mlango imefunguliwa kidogo. Hapa uwezekano wa kuwa kuna wanafunzi wanaosoma pale ndani ya darasa.

Katika hii picha naona kuwa kuna kitabu cha mwanafunzi la gredi ya pili iliyochapishwa na hapa inaonyeshwa kuwa hii kitabu ni ya hadithi na mafunzo mengine.